Paspoti ya nchi ya Kenya hii mara mingi huwa inatumika wakati wa usafiri, Kuna ya rangi ya blue na Kuna ya rangi ya blue iliyo kolea, pia kuna shanga ambayo imeundwa kuonyesha bendera ya Kenya.

Hapa ni katika huduma center mjini kenya, na inaonekana katika maandishi yaliyo ukutani pia Kuna wateja waliokuja kuhudumiwa ,wahudumu hao wanapeana huduma kupitia njia ya elektroniki na inaonekana kuwekwa kwa ukuta.

Raisi wa Kenya akiwa na jaji mkuu Martha Koome. Wanavurutwa na polisi ambaye anamlinda raisi. Jina ya raisi ni Dr William Samoi Ruto.

Wanaume na wanawake walio simama pamoja, wamevaa nguo nyeusi na nyeupe, wamesimama kwenye huduma Kenya lenye rangi nyeupe.

Hii ni serekali uapisho wa jaji mkuu anaitwa Martha Koome akiwa na wenzake hapo kando. Nyuma kuna bendera ya Kenya na amesimama na kushika bibilia kuonyesha wazi wazi uapisho wake.

Mashabiki wa timu ya Gor mahia wanasherehekea au wanaelekea katika uwanja kuenda kushabikia timu yao. Inaonekana sana ni mashabiki wa timu hiyo kwa sababu nguo ambao wamevaa ni ya kijani na yako na majina Gor mahia. Pia kuna basi hapo nyuma ambayo inatumika kubeba mashabiki hao.

Wanariadha wa Kenya wamesimama kupiga picha wanaonekana kua na tabasamu usoni, kumanisha kwamba wameweza kushinda shindano hilo. Huku inaonekana ni uwanja mkubwa kwa sababu mashabiki wa rangi tofauti tofauti wako pale na wamejaa kweli kweli.

mchezo wa mpira wa miguu wanachezaji hawa wanangoja goli ili waweze kuzifunga katika bao. Huenda iko katika mtutu wa kona na wamevaa rangi tofauti tofauti wako katika uwanja mkubwa na pia kuna mashabiki, kuna golikipa na pia kuna wachezaji ambao wanategea bao kufunga na wengine kufunga bao.

Mashabiki wanashabikia timu ya Kenya na inaoekana kwasababu wote karibu wote wamebeba bendera ya Kenya inaonekana ni mashabiki wa Kenya wako kwasababu inaonekana wengi.

Shabiki wa nchi ya kenya, anasherekea Kenya umefunga bao. Na tuna uhakika kuwa ni shabiki wa Kenya Kwa sababu amevaa bendera ya Kenya . Na mwanamke na kando yake pia Kuna mwanaume ambaye anashabikia.

Afisa wa serikali wamekuja kuhudumiwa huku huduma centa ambapo wanaweza kupata huduma tofauti tofauti za serikali Kuna wahudumu Hawa Kuna wanawake na pia wanaume ambao wanaweza kumhudumiwa. Kuna kompyuta kuonyesha kuwa mambo haya yote yanafanywa kwa njia ya kielektroniki.

Mashabiki wa timu ya kenya ambao wanatabasamu huenda ni kwa sababu ya ushindi na katikati ni mwanamume kando ni wanawake wawili ambao pia wanatabasamu na wako na manguo ambayo yanaonyesha wanashabikia timu ya Kenya.

Mchezo wa olimpiki inayohusiana kuruka, mchezaji huyu ameruka na anaitwa kwa jina Maina hii ni nchi ya Kenya na inaonekana kwa pia kwa uwanja huu umeekwa bendera ya Kenya.

Hii ni mashindano ya wanaume ya basketball kati ya timu ya Kenya na timu ingine ambayo imevaa rangi ya green ,timu ya Kenya imevaa rangi nyeusi na inaonekana ni katika jumba pia kuna mashabiki.

Wachezaji wanasherehekea huenda ni kwa sababu wamefunga bao. Wamevaa nguo za rangi nyeusi na mwingine amevaa nguo ya rangi ya kijani. Wako katika uwanja wa mpira na wote wanaonekana kuwa na furaha.

Ofisi ya serikali, huduma center. Inaonyesha wahudumu wa ofisi hizo, wanawake na pia wanaume. Kuna kompyuta kumaanisha mahuduma hizi ambazo zinatolewa huku itakuwa sawa kwa njia ya kielektroniki.

Huu ni uwanja wa michezo, kuna mashabiki ambao wanatazama, huende ni michezo wa mpira au mchezo wowote. Na shabiki hawa, mmoja wao amevalia macho nne, mwingine amevalia saa na wote wanaonekana kushabikia .

Hii ni nembo ya kisiasa ya chama cha jubilee iko na ndege ambaye anabeba matawi nyumani mwake na imeandikwa maandishi haya kwa rangi nyekundu na pia kuna rangi nyeusi.

Timu la Al-azizia Fc ,linaonekana kwa hicho kibango wanacho kibeba ambalo lina hilo jina. Wamejaa katika uwanja huo, na wako na furaha ukiangalia nyuso zao zina tabasamu.

Huku ni HUDUMA CENTER . Kuna wateja wamekuja kuhudumiwa, Kuna viti ambapo wateja wanaweza kusubiria . Kuna wateja wengine ambao ameshaweza kuketi katika kiti ya kuhudumia. Kuna huduma kadhaa ambazo zinaweza kupeanwa ,kuna kusubtract ,nca service, police clearance form na udhuma kadhaa ambazo zinawezwa kupeanwa katika huduma center.

Mchezo wa voliboli. Kuna mashabiki na wachezaji. Wengine wamevaa rangi nyekundu, wengine wamevaa rangi ya kijani na kuna mpira wa rangi ya buluu.

Pasipoti za rangi ya bluu ziko ndani ya boksi na ziko na muhuri za kuonyesha ni Pasipoti za nchi ya kenya na pia zimepangwa vizuri kuonyesha watu hawa wako na mpangilio mzuri.

Wachezaji wa timu ya kenya ya polisi ama askarijeshi ambao unaonekana kwa jina ambayo imeandikwa hapo katika vazi lao kwamba KDF ambayo hukuwa na jumla inaitwa Kenya Defence Forces imevaa rangi nyekundu na wanafanya mazoezi uwanjani.

Kalonzo na wafuasi wake wanaonekana pia kwenye mabango ambayo imeandikwa Kalonzo, imeandikwa jina ya Kalonzo, wamevaa rangi ya buluu ambayo ndio rangi ya chama hicho.

Rais msataafu wa kenya rigathi gachagua anaonekana kuwa na waandamani wenzake huenda ni uchunguzi wa kikao cha ofisi za serikali, kuna kompyuta na pia kuna waandamani wenzake ambao wamejivalia vizuri kwa suti.

Usajili wa serikali wanaendelea wakiongozwa na usajili wa NCHIF, NTAC, pia waliopeana barua ya good contact ,pia wanaonekana wateja waliovalia barakoa.

Majaji wakuu wa Kenya, ambaye yuko katikati ni Martha Koome, ambaye ndiye jaji mkuu zaidi Kenya katika koti kubwa kenya, wamevaa manguo yaliyo na rangi nyekundu na nyeusi na wanatabasamu sana usoni mwao.

Wachezaji wako uwanjani wa timu tofauti tofauti. Kule nyuma kuna mashabiki ambao wanashabikia timu hizi. Ambao kuna timu ambayo imevaa rangi ya kijani na pia wako katika uwanja mzuri, nyasi zimekaa vizuri, nyasi zenye kijani.

Hii ikiwa timu ya Kenya. Inaonekana rangi ambayo wamevalia. Rangi ya nyekundu iko na nyeusi na pia iko na kijani na nyeupe. Hiyo ni rangi ya Kenya. Halafu pia kuna kibao kinachoonyesha kwamba Kenya rugby. Kumaanisha walikuwa wamekuja kushabikia timu ya rugby .

Mashabiki huenda wanatoka ama kuingia uwanjani, kisha wako katika uwanja mkubwa kwa sababu mashabiki ni wengi sana, huenda wanangojea mpira uanze ama mpira umeshaa kwisha wanatoka sasa polepole. Pia kuna bendera ya Kenya, kuonyesha hii ni nchi ya Kenya.

Mwanamke ambaye anashabikia timu ya bandari fc anaonekana kwa kushika hiyo skafu ya shingo ambayo imeandikwa jina bandari fc,amevaa jaketi ya rangi nyekundu na amevaa tisheti pia ya rangi ya timu hiyo ya bandari fc,wanaonekana pia wako katika uwanjani.

Watu ambao wanaandamana wakiwa wameshika kipango kinachoonyesha jina Raila na Kalonzo. Hii ni inaonyesha kuwa walikuwa wanagombea urais mwaka wa 2017 wakitumia chama cha ODM.

Posta ya Nairobi, inaonekana kwa maandishi ambayo imetaja hiyo Posta. Kuna maboda boda ambazo zinatumika kusafirisha mabarua ama vitu vyovyote ambavyo vimetumwa na watu, huku ni Nairobi, kwa ukuta kuna majina inaonyesha huku ni.

Huyu ni rais wa Kenya, Dokta Wiliiam Samoei Ruto akiwa na mke wake. Hii ni uapisho wake ili aweze kuanza kazi akiwa rais. Ameshika bibilia kuonyesha ni uapisho wake.